Kuna wachezajji hapa ambao wako uwanjani. Hawa ni wachezaji wa kike. Na kwa mbali sana kunaonekana watu wawili ambao wameketii chini. Hao watu wenye wameketi wanaonekana kama washabiki wa hii timu ambao wanaendelea kucheza.

Serikali ya Kenya bado inaendelea kuleta maendelo karibu na wananchi. Hapa tunaona viongozi wa serikali wakiwa pamoja, wanaonyesha venye ajira imejengwa na kuletwa mashinani.

Kuna watu wawili ambao wameketi hapa mbele, mmoja akivaa miwani. Msichana mmoja pia anaonekana akiwa anafinya kompyuta. Wengine wakiwa nyuma yake wanamsubiri ili wapate huduma.

Kuna watu wengi ambao wamejaza uwanja nahao watu ni washabiki wa timu la mpira ya kandanda wanaonekana wakifurahia hili timu wao iwezekupita hapa ili waweze kupata mshindi.

Timu ya Kenya ina washabiki wengi sana, na hii timu inaleta furaha kwa wananchi wa Kenya. Hapa tunaeza ona watu wakijaa na furaha tele sana. Watu wanaonyesha upendo wao kwa timu ya Kenya.

Kuna wachezaji hapa wanne, watatu ni wachezaji wa Kenya ambao wawili wao wamebeba kiatu mkononi wa kila mmoja. Hawa wachezaji ni kama wameshinda mchezo ambao wamekuwa wakicheza hapa. Na kuna furaha kwa uso wao, ndo maana tunaweza sema wao ndo washindi.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Tusker. Hawa mashabiki wanaendelea kushabikia timu yao ya Tusker. Timu ya Tusker ilikuwa ni timu yenye inashinda kikombe mingi hapa nchini Kenya.

Kuna watu wawili ambao wanaonekana wakiketi hapa chini mbele yao kuna computer kwa kila meza, hapa tunaona kiti ikiwa imewekwa mbele ya hawa watu wawili.

Serikali ya kenya inaonekana kuwa au kilele ya kuandika watu mbalimbali wasipo angalia kama ni mwanamme ama mwanamke .Hapa kunaonekana kuwa kituo cha serikali na mvulana kando ya wasichana watatu.

Uhusiano kati ya hawa viongozi wawili ni uhusiano lenye lina furahia wananchi wa Kenya sana. Hii uhusiano inaonekana hata kwa sura wao wakisimama wakicheka mbele ya wananchi.

Hawa wachezaji wanaonekana wako na furaha tele. Hawa wachezaji ni kama wamefunga mbao la kwanza iliwaweze kupata ushindi. Ushindi wao inaonekana hata kwa uso ya mtu kwa mtu.

Uwanja huu umejaa na watu wengi ambao wamekuja kushabikia timu yao, hii timu yao ni kama ni timu lenye umaarufu sana.

Hapa kunaonekana watu wakipanga foleni. Wamevaa nguo ambao mbele yao imeandikwa Kenya. Hawa wanaonekana ni kama wachezaji wa Kenya kutokana na nguo yao yenye wamevaa.

Kituo cha serikali hasa kwa huduma hapakosi watu mbalimbali. Hapa tunawezaona polisi akivaa sare lake la kazi. Mbele hapa naweza ona mama mwenye amebeba mtoto. Inaonekana kama kituo cha serikali hubeba watu kadhaa sana.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome anaonekana kama ako na furaha sana wakiwa na rais William Samoei Ruto. Wanaonyesha wananchi ili wakuwe pamoja, wafanye kazi pamoja kama watu wa jimbo moja.

Kuna mashabiki wengi hapa wanaoshabikia timu yao. Inaonekana kila mmoja akiwa na furaha usoni mwake wakishabikia timu yao ili ishinde. Hii ni timu ambao inaleta furaha kwa kila mwananchi endapo kila mtu anajitokea kama inacheza mchezo yao.

Kenya ni nchi ambayo imendelea kwa katiba. Hapa tunaona jaji mkuu Martha Koome akiwa na wakili wengine. Wanaonyesha venye Kenya inaendelea kuendeleza katiba ikuwe na nguvu.

Nchini Kenye kuna vyama vingi vya kisiasa. Hapa kwa barabara tunaona watu wakiandamana wakiunga kinara wao Raila Odinga na Kalonzo Musyoka kwa kuleta usawa kwenye nchi yao ya Kenya.

Kunaonekana hapa rais Wiliam Ruto na bibi yake Rachel Ruto. Hapa mbele tunaeza ona Martha Koome, jaji mkuu wa Kenya akisimama kando yao.

Kuna watu hapa wenye wameketi chini, wengine wakisimama nyuma yao. Hawa watu ni wakili ambao wameketi chini na wako tayari kulinda haki ya Wakenya.

Serikali ya Kenya imejenga huduma ya kitaifa kwa boma mbalimbali hapa nchini ili wananchi wenye wako mashinani wapate huduma kama wengine wao wenye hawako mashinani.

Wananchi wa Kenya ni watu ambao wanapenda michezo kabisa, na hapa tunaona watu wakijaa kwa uwanja ili washabikie timu yao ya Kenya. Hapa tunaona watu wakijaza uwanja ili waambie watu wengine wamekuja kupendelea timu yao ya Kenya.

Kuna watu wawili wamesimama, wawili wameketi mbele yao. Kila mmoja amevaa barakoa mdomoni wake. Na hapa kunaoneka kwa meza kuna kompyuta kwa kila meza. Hapa ni kituo cha serikali ambapo huduma inafanyika kwa wananchi.

Washabiki wa timu wa kitaifa ya Kenya ni washabiki amabao wana maarufu hapa Afrika. Hapa kunaonekana wamekuja kwa wengi ili washabikie timu yao ili iweze kupita eneo hii ili wakuwe washindi.

Huku ni kituo cha serikali panapo fanywa huduma ya serikali .Na kuna watu watatu wakiwa wameketi chini wanaendelea kuongea moja kwa moja .

Serikali ya kenya inahakikisha ya kwamba wananchi wanahudumiwa vizuri na apa naona naibu wa rais akiangalia akikuja karibu na mwananchi ili ahakikishe amepata huduma kwa usawa.

Watu wawili mmoja akiinama mmoja akisimama akibeba mpira hawa ni wachezaji mmoja wao ni mkenya .Wako uwanjani ambapo mkenya anaonekana akiwa na hasira sana uwanjani.

Rais Uhuru Kenyatta ni rais ambaye anajulikana na kazi yake ya usawa na kazi nzuri aliyofanya akiwa rais, akishikana na wakili David Maraga aliye alikuwa jaji mkuu katika hii nchi ya Kenya.

Hawa wachezaji wameshinda mpira ambao walikua wanacheza . Hapaushidi inaonekana hata kwa uso zao .Waamebeba kikombe ili waonyesha wao ndio washindi .

Hawa ni mashambiki ya timu ya Tusker. Hii timu yao ya Tusker imeweza kuchukua vikombe vingi hapa nchini Kenya. Hii timu ni timu ambayo imekuwa na wachezaji wazuri na wafuasi wengi sana.

Serikali imeleta huduma karibu na wananchi. Na hapa kuna watu wengi, wengine wakiketi, wengine wamesimama. Nawezaona namba ya kila kompyuta, kwa karibu ni kompyuta nane ikifuatwa na kompyuta saba kwenda nyuma hivyo.

Hapa kuna viongozi wa Kenya wakiongozwa na William Samoei Ruto. Baadaye naeza ona jaji mkuu Martha Koome, na naibu wake Philomena Mwilu. Hawajaacha nyuma hata naibu wa rais aliyeacha kazi Rigathi Gachagua, na hata naye jaji mkuu aliyemaliza kazi yake David Maraga.

Wakili James Orengo ni mojawao wakili ambao waliendelea kuleta katiba ya kenya ikuwe na nguvu sana. Hapa anaonekana wakili James Orengo akiwa pamoja na jaji mkuu Martha Koome.

Kuna watu wengi wamejaa kwa hii kituo, hapa ni kituo ambao serikali imeleta huduma mashinani na hii inasaidia watu wengi. Inonekana kama mama mmoja amebeba mtoto ali waweze kupata huduma sawasawa.

Serikali ya Kenya ilitoa amri ya kwamba kila mtu lazima akuwe na huduma namba. Hapa tunaweza ona wananchi wakipanga foleni ili waweze kufuata amri ya serikali wakuwe na huduma namba kwa kila mtu.

Nchini Kenya iko kwenye kipao kimbele cha kupea wanawake nafasi bora ya kulinda. Hapa tunaona jaji mkuu Martha Koome akiwa amejivaa kwa sare yake ya kazi.

Kuna wachezaji hapa wakonafuraha tele sana .Hawa wachezaji anaonkana wameshinda mchezo ambao walikuwa wanashindana na inaonekana hata kwa kidole na kwa sur inaonyesha wameshinda.

Kuna kituo cha serikali hapa ambao kunawatu wawili wameketi hapo mbele . Wengine wakiwa kwa umbali kidogo .Hao watu wanaonekana wakiwasiliana moja kwa moja ili wapate huduma bora katika kituo hiki cha serikali .

Rais mstahafu Rais Uhuru Kenyatta ni rais ambaye alikuwa anapendwa na watu wengi. Na hapa kwa picha tunaweza ona akiwa ako na furaha hata kwa sura yake. Rais Uhuru Kenyatta alikuwa mtu wa watu.

Viongozi wa Kenya wanaonekana wakipewa usalama wa kutosha. Hapa kunaonekana naibu rais, Kithure Kindiki akiwa ametoka kwa kituo kimocha hapa wa serikali. Kindiki amepewa usalama ambao inaonekana polisi kando yake.

Wachezaji wa nchi wa Kenya wanapendwa na washambiki wao na hapa tunaona ata mzungu akiwa na furaha ata kwa uso yake, inaonekana kama ana furaha na ushindi wa Kenya inampea furaha sana.

Serikali ya Kenya imeleta mhudumu karibu na wananchi hasaa mashinani penye kila mtu anaeza tembea kwa urahisi na aende ahudumiwe.

Kuna watu wengi wamejaa kwa hii uwanja .Na hao watu wamejiiva wakionyesha hii upendo kwa timu yao .Hawa watu ni watu wa kenya na washabiki wa timu la Kenya.

Kuna watu watatu wanaosimama hapa mbele, kwa mkono wa kushto nawezaona Rais William Samoei Ruto, katikati kuna jaji mkuu wa hii nchi Martha Koome, mkono wa kulia kuna speaker wa mbunge Moses Wetangula.

Viongozi wa Kenya waliahidi wananchi kwamba, wakipewa nafasi, ya kulinda wataleta huduma karibu na wananchi, na hapa panaonekana viongozi wakisimama hapa, wanaonyesha vile wameshaendelea na kazi yao, ya kuleta huduma karibu na wananchi.

Hawa ni washabiki wa timu ya Gor Mahia ambao wamebeba ngoma lao ili waweke kwenye moto, iendapo wakieda kwenye uwanja ngoma ieze kutoa sauti.

Rais Wiliiam Ruto anapendwa na watu wengi katika nchini ya Kenya. Mpendwa William Ruto anaonyeshwa upendo na watu wengi katika soko hii lenye ameenda kukutana na watu mbalimbali.

Hawa ni wachezaji wa kike, wengine wamesimama wengine wameketi. Karibu nao kuna mmoja amevaa nguo nyeupe akiwa anaendelea kufinya simu yake.

Kuna mtu mmoja mwenye amebeba bibilia hapa . Huyu mtu anaonekana kama ni kingozi mojawao wa Kenya ,anakula kiapo cha ofisi ili aendelee na kazi yake ya serikali .

Wahudumu wa kike wanaonekana kama wenye roho safi sana na hapa kwenye hii picha tunaona mvulana akinama hapa, anaendelea kusaidiwa na mumama mmoja hapa.

Vituo vya serikali zinaleta watu tofauti tofauti nchini kenya pamoja. Hapa tunaeza ona vijana wakiketi na hata mababu wakisimama hapa. Kuna wakubwa na wadogo wamekuja ili wahudumiwe pamoja.

Serikali ya Kenya imeweza kuleta huduma kwa watu mashinani. Hapa inaonekana watu wakikuja na wamekaa wanahudumiwa kama wananchi na wahudumu wao.

Viogozi wa kenya ni viongozi ambao wanapenda mchezo sana hapa tunaweza ona viongozi wawili kinara cha cha cha ODM na rais William Ruto akiwa wanaonyesha furaha wao kwa timu ya kenya.

Kenya ni nchi lenye vikundi vya siasa mbalimbali. Hapa tunaweza ona Kalonzo Musiyoka akiongoza wenzake ili watetee wananchi wa Kenya kama viongozi wengine.

Kwenye ukuta tunezaona serikali imeandika kila kitu ili mgonjwa akikuj, apate nafasi ya kuenda penye anezajisaidia. Na hii maandiko inasaidia mgonjwa kwa kuchagua mahali pema pa kujisaidia.

Serikali ya Kenya inatakikana iongeze idadi ya wahudumu. Hapa naonekana watu wakijaa na wanashinda wahudumu ambao wanahudumia. Na hiyo ndio maana Serikali inahimiwa aongeze na iajiri watu wengi wa vituo ya Serikali.

Baada ya kukula kiapo cha ofisi, speaker Wetangula na mwenzake Amason Kingi wanaonekana wakiwa tayari kufanya kazi na viongozi wa Kenya kama Aaron Chergey, Kimani Ichungwa na wengine wao wako pamoja kuonyesha muungano wao wa serikali.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome. Jaji ambao ameonyesha na kufanya kazi yake kwa ujasiri na kwa umakini sana. Hapa kunaonekana jaji mkuu akiongoza Wakili wengine kuendelea katiba ya Kenya ili ikuwe imara.

Serikali ya Kenya imetoa mkakati mbali mbali na kukuwa makini ili wananchi wapate huduma bora zaidi hapa tunaona mwananchi akiweka mkono wake ni kana kwamba anajisajili.

Kama wananchi wengine, polisi anaonekana akikuja kwa huduma wa serikali. Hapa polisi amekuja ili ahudumiwe kama wananchi wengine, na sare yake ya kazi hajaacha nyuma.

Hapa kuna watu wamesimama, wengine wameketi. Hapa ni mahali poa, inaonekana ni kituo cha serikali. Wasichana wawili wamesimama, mmoja amevaa barakoa na nguo nyeupe . Kompyuta inaonekana ikiwa kwa kila meza hapa kituoni.

Kuna watu wengi, wengine wamekaa mmoja akisimama. Huyu mwenye amekaa ni kama mhudumu wa serikali. Amevaa barakoa mdomoni wake. Wako chini ya hema kuhudumu wananchi, na inaonekana mawasiliano ikiendelea moja kwa moja.

Kuna wachezaji hapa ambao wako na furaha sana. Hawa wachezaji wamebeba kikombe ili waonyeshe ushindi wao. Ushindi inaonekana hata kwa wafuasi wao ambao wanacheza na kupiga mayowe.

Katika nchi ya Kenya kuna vyama vingi vya kisiasa. Hapa tunaona kiongozi Kalonzo Musyoka akiongoza chama chake cha Wiper inayoonyesha idadi ya watu wengi wakumfuata.

Kampuni ya Betika imeongoza nchini Kenya kwa kutoa manguo kwa wachezaji. Hapa tunaweza ona mtu mmoja akivaa nguo ambayo imeandikwa kwa mbele Betika hii inaonyesha usaidizi wao katika nchi ya Kenya.

Timu ya Gor Mahia ni timu ambao lapendezwa na watu wengi kwa nchi ya Kenya, na wasichana wanaonekana kama wanaongoza kwa kupenda hii timu ya Gor Mahia.

Kuna wachezaji hapa wenye wamejaa na furaha tele. Hawa wachezaji wamebeba kikombe ili uonyeshe ushindi. Hata hivyo, ushindi inaonekana kwa uso yao hadi wanacheka wakiwa wamebeba kikombe.

Vituo za serikali zinaleta watu pamoja hapa tunaeza ona mtu mwingine akisimama wengine wao wakiketi , hapa kuna watu mbalimbali ambao wametoka mahali mbalimbali.

Hapa uwanja kuna wachezaji ambao wanacheza mpira wa kandanda, na kwa umbali tunaweza ona washabiki wakiwa wamejaa kwenye uwanja ili washabikie timu yao kwa kila timu.

Kuna watu wengi ambao wamevaa nguo ya nyeusi, hapa wakiwa na furaha na shangwe. Hawa watu ni kama watu wanaoshabikia timu ya Kenya. Wamebeba bendera ya Kenya kuonyesha upendo wao wanao kwa timu yao.

Siku hizi serikali imeleta huduma karibu na wananchi. Hapa tunaona watu wakipanga foleni ili wapate wahudumu kama wengine ambao wanaishi karibu na ofisi ya serikali.

Kenya ni mojawapo wa nchi ambao zinaendelea kuongoza na viongozi wa kike. Hapa kunaonekana jaji mkuu Martha Koome anakula kiapo cha ofisi ili aweze kufanya kazi yake kwa urahisi na kwa umakini sana.

Hawa ni wachezaji ambao wameshinda mchezo ambao walikua wanacheza . Na hapa kunaonekana ushindi mkononi mwao wakibeba kikombe inayoonyesha wao ndio wamekuwa namba moja kwa hii mchezo.

Kunaonekana watu wengi hapa ambao wamekutana. Na hapa inaonekana kama mkutano wa serikali wakiwa wanaongozwa na jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome.

Kuna watu wanne wamesimama hapa, watatu wao ni wahudumu wa serikali na hapa naeza ona wakivaa barakoa kwa kila mtu ili wajikinge wasipate virusi kutoka kwa mtu mwingine.